Katika picha hii naona kuna mama mmoja ambaye amesimama na mbele yake naona kuna ndizi ambazo zimekatwa na hii ndizi haijaiva vizuri na nyuma yake naona kuna migomba ya ndizi.

Hapa ni shambani na katika hii shamba naona kuna mimea midogo ambayo ilipandwa na kando yake naona kuna migomba ya ndizi na ndizi hii inaonekana kuwa ni ndizi kubwa ambayo imepangwa.

Hii ni chakula ambacho inapikwa. Inaonekana kuwa ni ni uji na hapa naona kuna mikono miwili. Inaonekana kuwa ni watu wawili ambao wanapika huu uni.

Picha hii ni picha ya ndizi, na hii ndizi inaonekana kuwa imekomaa kiasi ,ni ndizi inaeza enda kupikwa nyumbani ,na hapa naona mgomba wake inaonekana huu ndizi haujachunwa kwenye mti.

Katika picha hii naona Kuna chumba moja ambayo inaonekana kuwa jikoni. Na juu yake kuna mahindi. Mah8ndi hii imetoka kushonwa kutoka shambani ambayo imeanikwa hapo ikauke vizuri .

Katika picha hii naona kuna mitungi mingi na hapo naona kuna mtu mmoja ambaye amesimama na naona huyo mtu anamwanga maziwa kutoka kwenye ile mitungi kwenda kwenye mitungi ingine.

Katika picha hii naona kuna ndizi, na ndizi hii ni refu sana na ndizi hii haujakatwa kutoka kwenye mgomba wake kwasababu haijakomaa bado hii ndizi ni mbichi ni ule wa kupikwa tu.

Hapa katika picha hii naona kuna watu ambao wameketi na hapo naona kuna vitu ambayo imeanikwa. Inamaanisha kua hii vitu imewekwa kwenye jua ili zipate kukauka.

Hapa kuna ndizi, kuna ndizi ambayo imeiva na kuna ndizi ambayo haijaiva. Hapo tena naona kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna vitunguu, kuna maembe, kuna machungwa.

Picha hii inaonyesha ng'ombe, hii ni nyumba ya ng'ombe na ng'ombe ambaye anakamuliwa kutumia vifaa vya kukamuliza na kuna mwingine pia hapa naye hajakamuliwa.

Katika picha hii aina Kuna ng'ombe wawili na naona ng'ombe Hawa wamelala chini . Wanaonenlkana ng'ombe Hawa wamekufa ama ng'ombe Hawa ni wagonjwa na sijui shida ambayo imewafanya kuwa wagonjwa.

Hii ni ndizi na naona hii ndizi imechunwa kwa wingi. Inamaanisha kuwa huyu mtu ama hawa wakulima wamepanda ndizi kwa wingi. Na hapa naona hii ndizi inawekwa kwenye gari inapelekwa kuuzwa.

Katika picha hii naona ndizi na hii ndizi mingi tunaona haijaiva inaonekana kuwa ndizi ya kupikwa, na hii ndizi ilikiwa juu ya gari kusafirishwa.

Hapa katika picha hii naona kuna mandizi mingi na hii ndizi inaonekana kuwa hazijaiva. Inaonekana kuwa ni ile ndizi ya kuchemshwa kwenye moto, si ule wa kukula ukiwa mbichi.

Katika picha hii naona kuna ndizi mingi na ndizi hii imepangwa na ndizi hii haijaiva vizuri. Inaonekana ni ndizi ambayo inaeza enda kupikwa nyumbani si ile ndizi ambayo mtu anakula na chai.

Katika picha hii naona kuna nyumba ya ngo'mbe kubwa ambaye imechengwa, na kuna ngo'mbe ninaona ngo'mbe wengi wako na rangi ya nyeusi na nyeupe na mbele yao naona kuna mtu anaye tembea nadani yeye ni mkulima mwenye ngo'mbe.

Katika picha hii naona kuna jumba moja ambayo imeandikwa Destiny Dailies ,na hapo naona kuna watu ambao wamepanga laini na hii jumba unaonekana ni jumba ambapo maziwa huuzwa.

Katika picha hii naona kuna mahali na naona kuna mgomba wa ndizi na hapo naona kuna vitu nyeusi na kando yake naona kuna vitu nyeupe na nyekundu .

Hapa kuna mama mmoja na mama huyu ameshikilia ndizi na ndizi ni kubwa sana na ni colour kijani. Inaonekana kuwa ndizi hii haijakomaa lakini inaweza pikwa kwenye moja ili mtu akule.

Ng'ombe wawili na chini yao kuna kitu ambacho imewekwa kwenye matiti yao na ile machine ambayo watu hutumia kukamua Ng'ombe kule manyumbani.

Hii ni migomba ya ndizi na ninaona migomba hii bado ni changa sababu ninaona ndizi ambayo imebeba na imejaa. Inaonekana kuwa imepandwa juzi juzi.

Katika picha hii naona kuna mtu mmoja ambaye amesimama na juu yake kuna ndizi na huko nyuma yake naona kuna manyumba mingi na hapo kwenye shamba kuna mandizi mingi.

Hapa naona kuna mwanamke mmoja na mbele yake kuna ng'ombe na huyu mwanamke anakamua hii ng'ombe na inaonekana kuwa ni anatoka katika ile jamii ya kimaasai na huyu mama ameketi chini.

Katika picha hii naona kuna ndizi na hizi ndizi zimekatwa kutoka kwenye mgomba na hii ndizi inaonekana kua zimeiva na juu yake naona kuna mkono ambao umeishikilia hii ndizi.

Katika picha hii naona kuna ng'ombe na ni ng'ombe wanne wenye rangi tofauti . Kuna mmoja mweusi na mmoja .

Hapa naona kuna mandizi ,na hapa inaonekana kuwa ni shamba, na hii shamba imepaliliwa vizuri sababu sioni kuna uchafu yeyote na wamepanda mandizi, na ndizi hii bado iko changa sababu haijazaa.

Katika picha hii naona kuna mtu na mtu huyu anakamua ngo'mbe na ngo'mbe amesimama Kwa nyumba yake na mtu huyu anavaa mavazi ya nyeusi na kofia ya nyekundu.

Katika picha hii naona kuna shamba na shamba hii nikubwa sana, na katika shamba hii naona wamepanda ndizi na hii ndizi ni ndogo haijakomaa, na hakuna yeyote ambaye imezaa ndizi ya kukula.

Hapa naona Kuna mtu mmoja mwenye ameketi, amevaa nguo ya kijani na naona anakamua ng'ombe na Kuna ng'ombe ingine pande ule mwingine Kuna ng'ombe mbili hapa.

Hapa kuna wanafunzi, wamafunzi ama watoto wachanga. Hapo naona wamepanda ndizi na hapa inaonekana kuwa karibu na barabara sababu naona kuna mchanga si ile mchanga ya kawaida iko na mawe.

Katika picha hii naona kuna ndizi kuna picha ya ndizi na naona kuna mkono ambaye umeshikilia hii ndizi. Na hii ndizi imetolewa, makanda inaonekana kuwa huyo mtu anaendelea kukata ili apike kwa sababu naona hiyo ndizi haijakomaa si ya kukula wakati huu.

Katika picha hii tunaona kuna mtu amevaa nguo ya nyekundu alafu pia ako na kofia ya nyekundu alafu amebeba mtungi ya dawa. Alafu mbele yake kuna ng'ombe anaeka dawa juu ya ngozi ya ng'ombe.

Hapa kuna mahindi mingi na matawi yake imekulwa na matawi yake iko na inaonyesha ni nyeupe na zimepandwa ni mahindi mingi na yote imekulwa.

Katika picha hii naona kuna ndizi na mgomba alafu kuna ndizi na ndizi hii naona imeiva sana kwa sababu hizi ni ndizi kubwa. Alafu kuna nyasi ambayo imemea kando kando ya hiyo ndizi.

Hapa naona kuna ng'ombe ambao wanalishwa. Wamejengewa nyumba ile nzuri sana, alafu wanapewa nyasi mahali wanalishwa, alafu kuna mlango ambayo imefungwa.

Kuna ng'ombe na kuna machupa ambazo zikona maziwa. Inaonyesha kuwa hao mang'ombe wanakamuliwa kutumia mashine, halafu maziwa zinaenda kwa zile chupa.